Daktari wa meno amechunguza huku akitibu meno ya mgonjwa aliyemtembela hosipitalini akiwa na msaidizi wake.

Hapa ni hospitalini katika wodi ya watoto. Mama huyu anaonekana mwenye furaha kwa kuwa amejifungua vyema mtoto mwenye afya na asiye na kasoro.

Mama huyu anapokea chanjo kutoka kwa daktari ili kujikinga kutokana na ugonjwa ambao upo. Chanjo hio imebebwa kutumia kijisanduku cha kudhibiti joto.

Daktari wa meno, anachunguza na kumtibu mgonjwa aliyemtembelea hospitalini. Ana msaidizi wake wa kike anayemsaidia kutekeleza jukumu hilo la kumtibu mgonjwa.

Hapa ni katika hospitali ya kaunti ya Ahero ambapo mafuriko yamejaa hadi hospitalini kutatiza wahudumu kwa kuhudumia wagonjwa.

Daktari huyu wa meno anachunguza meno ya mama mmoja aliyemtembelea mahala pake pa kazi ili kusaidiwa kutatua shida ya meno aliyo nayo.

Hapa ni katika chumba cha upasuaji . Madaktari hawa wanafanya upasuaji kwa mgonjwa aliyekuwa amewatembelea akiwa na shida ya mwili.

Hawa ni wafanyakazi kutoka wizara ya afya. Wamemtembelea mzee mmoja makaoni mwake. Anampima joto kwa kutumia kifaa ili kudhibiti joto lake liko aina gani.

Hapa ni katika kituo cha matibabu daktari ana dhibiti shida ambayo mgonjwa wa kike aliyemtembelea ako nayo ili kuweza kumtibu.

Hapa ni kwenye kijiduka kidogo. Mzee namama wananawa mikono kujikinga kutikana na ugonjwa fulani. Wanawake wawili walio kando yao wanangojea ili waweze kunawa.

Daktari huyu wa meno anachunguza na kutibu shida ambayo mgonjwa wake amekuja nayo. Ana msaidizi wake ambaye anamsaidia kwa kazi anayoifanya kwa mgonjwa wake.

Hapa ni hospitalini katika chumba cha kuwaweka watoto ili kudhibiti hali yao kabla ya kupewa ruhusa kwenda nyumbani. Wauguzi hawa wawili wanadhibiti hali yao kabla ya kuwapa ruhusa.

Mfanyakazi huyu kutoka wizara ya afya anampa mtoto chanjo aliyeletwa na mamake hili kujikinga kutokana na magonjwa ambayo yangeweza kumpata siko za usoni.

Janga la mafuriko imewakumba wakaazi wa eneo hili. Wanaume wanaonekana kushikilia boma ili wenye nyumba waweze kutoa virago vyao ili waame.

Daktari wa meno anachunguza mdomo wa mgonjwa aliyemtembelea hospitalini ili kudhibitisha ni shida gani ya meno aliyo nayo.

Watu wamekusanyika kushuhudia ajali iliyotokea barabarani kufuatia magari mawili kugongana, moto na moshi mweusi unaonekana.

Hawa ni waanyakazi katika wizara ya afya wameshika vikompyuta wanavyotumia kusajili wagonjwa ambao wanao wahudumia.

Mama huyu ameleta mtoto wake kwa daktari, muuguzi anaonekana kutumia sindano kumpa mtoto chanjo ili kujikinga kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kumkumba.

Wanafunzi wapo darasani ambapo wameshika vifaa. Mbele yao pamesimama mtaalamu, ambaye anaonekana kuwaelezea maneno ambayo yapo kwenye vibango hizo.

Mzee huyu wa asili ya kimaasai, kupitia mavazi aliyovaa, anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya , dhidi ya ugonjwa fulani.

Huyu ni daktari wa meno anachunguza mdomo wa mgonjwa aliye mtembelea hospitalini ili kudhibiti na kujua jinsi atakavyo tibu huyu mgonjwa.

Hapa ni hospitalini. Mama huyu amemleta mtoto wake mchanga ili kupewa chanjo. Muuguzi anampa mtoto chanjo kwa kudunga sindano ili kujinga kutokana na ugonjwa ambao angeupata.

Hapa ni katika wodi ya wanawake waliojifungua mama huyu anaonekana mwenye furaha kwa kua amejifungua vyema mtoto mwenye afya na asie na shida yoyote.

Mtoto huyu analia wakati anapopokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, ya kuuza dhidi ya magonjwa yanayopata watoto.

Viongozi kutoka wizara ya afya, wametembea hospitalini. Wamemtembelea mama aliyejifungua mtoto. Mwenye asili ya kimasai.

Hapa ni katika chumba cha upasuaji. Madaktari hawa wapo katika harakati ya kufanya upasuaji kwa mgonjwa wao mgonjwa aliyekuwa amewatembelea siku hio.

Usafiri umesitishwa kwa kuwa maji ya mafuriko imejaa paraparani, magari yameegeshwa kando ya barabra ,wasafiri wengine wanatumia miguu ilikufika wanako enda.

Hapa ni Hospitalini, madaktari hawa wanamsaidia mgojwa huyu wa kike kutembea kwa usaidizi wa vyuma hivi, baada yao kumtibu ili apone.

Ni wakati wa kiangazi katika eneo hili. Mama huyu amesimama mahali ambapo mifupa ya wanyama wake ipo ishara kwamba kiangazi ni kingi.

Ni wakati wa mafuriko. Mzee huyu anaonekana kama anayehama kutumia mashua kwa kuwa maji yamemfumania mahali ambapo anaishi.

Hapa ni katika wodi ya wanawake waliojifungua. Mama huyu anaonekana kua na furaha kwa kujifungua vyema na kupata mtoto aliye na afya na asiye na shida yoyote ndani ya hospitali hii.

Kituo hiki ni cha maji, kinawapa wenyeji wa eneo hili maji safi ya kuywa na ya kupika, Wanyeji hukujia maji hapa kwa kutumia mitungi ambayo wanasafirisha hadi makwao.

Shughuli za uokoaji zinaendelea zikiongozwa na wataalamu wa serikali ambao wanasimamia kazi hiyo baada ya jengo hili kuporomoka. Watu wengine? wakaazi wa eneo hilo hata wao wanasaidia uokoaji huo.

Hapa ni darasani, mtaalam wa afya amekuja kuwafuza wasichana jinsi ya kujimudu wakati wa hedhi. Mmoja wa wanafuzi anaonyesha jinsi ya kuvaa pedi.

Hapa ni hospitali, daktari anampima mgonjwa huyu, ili kubaini ni ugonjwa upi aliyo nayo ilikumpa matibabu yanayofaa ili aweze kupata nafuu.

Hapa ni hospitalini, mgonjwa huyu anapokea matibabu kutoka kwa madaktari hawa wawili ili kupata nafuu. Yupo katika chumba spesheli ili kupewa matibabu spesheli atakayoitaji.

Daktari huyu wa meno pamoja na mgonjwa wake wanaonekana wenye furaha tele. Mgonjwa amefurahi kwa matibabu aliyopewa na daktari huko hospitalini.

Hapa ni hospitalini. Mama huyu amemleta mtoto wake mchanga kwa daktari ili kuchunguzwa, kujulikana shida inaweza kuwa gani. Daktari anauliza maswali ili kujua shida hii iko wapi.